Hizi dawa hukuwa hasa hasa unakula ambapo unaskia mauchungu kwa mwili ama unaskia kutapika ama huskii kula. Unakula hizi dawa ili kusaidia kukupea hamu ya kukula na kuondoa mauchungu mwilini.

Hawa wako oparesheni, wanafanyia mtoto oparesheni ambao madaktari watatu, mmoja mama na wawili wanaume hufanyia mtoto oparesheni ili kuweza kusaidia huyo mtoto aliyekuwa anapitia maumivu fulani.

Hapa Kuna mama moja ama daktari amekaa pale akiongosa wamama hasa ni wamasaai wengine wamekaa chini na wengine wamekaa Kwa kitiakiwa anasikiliswa na huyu mama ako mbele yahoo anawahelimisha.

Huyu ni daktari ambaye ako pale chumba la kisayansi, yeye ako pale ameshika mashini ama teknolojia ambazo zinahitajika ama hutumiwa hasa kwa hasa kwa watu waliokuwa na shida ya meno ama macho ama maskio, hapa huwa wanakaa ili kuangaliliwa ama kufanyiwa suluhisho.

Hizi ni madawa ambazo sanasana huwa wanapewa watoto walio na miaka kumi na mbili kurudi nyuma ili kuzuia ugonjwa na tena kuwapea afya nzuri.

Hapa ni chumba ndogo ama chumba ndogo ambalo unaenda kujisaidia manake ni ya serikali kuu alijenga ili ukiwa kwa jiji ama kwa mahali unataka kujisaidia unaenda pale unalipia kidogo alafu unaingia unaitumia.

Huyu ni mtoto ambaye huenda hakupewa chanjo wakati wake ama akiwa na miezi yake, saa hii ametokwa na vidonda na ambaye anahitajika kupewa tabibu ipasavyo ili atibiwe haraka kwa haraka.

Hizi ni dawa ambazo huwa unampea ng'ombe yako, ukimpea ng'ombe yako hizi dawa after miezi tano ngozi ya ng'ombe itakuwa nzuri na tena hatapatikana na magonjwa yoyote na tena maziwa itakuja kuwa mingi na itakuwa ikiwa maziwa nzito nzuri,

Hizi ni dawa ambazo mtu unywa hili kutoa maumivu ya mwili. Tena ni dawa inasaidia ikiwa unapitia mashida yoyote kwa mwili ama mwili kuzuia magonjwa iliyo na madai na tena inakupea nguvu na ngozi nzuri ya mwilini.

Maa Msichana mmoja wamepanga laini waende wachote maji ,alafu pale Kuna mwalimu ama mama amesimama kuangalia kuwa hao wamepata maji na tena wamepanga lakini vizuri .mtoto wote Kila mtu ako na Chupa yake akiwa tayari kuchota maji ambayo anahitajika kukunywa.

Hawa ni wanaume wawili ambao wamevaa sare wakiwa pale Kwa barabara wanaokota ama wanasanya matakataka ambayo ilikuwa kimejaa Kwa barabara kando ya barabara wanatuanisha ama wanasanya zile takataka hili ziwazichome.

Daktari ameshika sindano lake akiwa anapima dawa halafu pale kando kuna mama akiwa amemshika mtoto ambaye analia. Huenda analia sababu anaogopa sindano. Mama mwenyewe amemshika ambaye amevaa shati lake nyekundu.

Huyu ni mama ambaye ameenda kuona katika kituo cha huduma pale anachukuliwa vidole zake manake ametoka kuchukua kitambulisho chake ,amechukiliwa ili ahakikishe kuwa amechukuwa kitambulisho chake sahihi.

Hizi ni dawa ambazo mtu hukunywa ili kutoa maumivu ya mwili. Tena hii dawa inasaidia ukiwa unapitia mashida yeyote kwa mwili, ama Ili kuzuia Magonjwa ya baadaye. Na tena inakuoea nguvu na ngozi mzuri ya mwili.

Hapa ni mama ambaye ametembea mji ama ametembea kwa soko, akiwa amesimama pale akimfanyia chanjo mbaba, mbaba ambaye amekaa kwa kiti ilhali yeye mama ama yeye daktari akiwa amevaa sare zake za kazi akiwa anamdunga huyo mbaba.

Daktari huyu anaeza kuwa ako pale anamwelezea huyu mama jinsi ama anaeleimisha jinsi ya kuishi ili kuepuka madhara za mbalimbali. Huyu mbaba amevaa koti lake nyeupe.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa kwa kiti akikuwa ameshika mtoto wake halafu kando yake kuna daktari ambaye anamshikilia ama anamnyonyesha ule mama ama ule mtoto dawa. Anampea chanjo huyo mtoto, halafu kuna daktari wengine wamekaa kando ama wamesimama kando wakiangalia.

Hizi ni madawa ambayo sana sana huwa unapea mtu akiwa na maumivu ama akiwa na magonjwa ili kutoa maugonjwa ,tena inafanya usingizi hiyo ngozi ikuwe sawa kwa mtu.

Hii ni dawa ambayo mara kwa mara huwa unapea mwili ama daktari anapea mwili ili kuongeza damu iliyomo kwa mwili, unapea watoto ama watu waliokuwa na shida ya damu pale mwilini yao.

Hii kuna baba mmoja amesimama pale akiona mafunzo ambazo zimeandikwa kwa karatasi alafu akienda kwenda pale. Hii ni ripoti ambayo ingetakikana watu ama watu katika hio jamii waweze kusoma na kuelewa.

Hii ni picha ambapo mama mmoja amekaa pale akiwa ameangalia juu ili ku kukaguliwa meno. Daktari mmoja ameshika machine akiwa akiangalia tatizo la meno ilhali daktari mwengine amemulika ili daktari aweze kuona kile tatizo.

Mama huyu amekaa pale mbele akiwa anamsaidia huyo kijana ama ni kiongozi wao anaelezea jinsi ya vitu, amekaa pale amevaa nguo yake nyeupe halafu msikilizaji ama mkaaji amekaa hapa tu anasikiliza yale maneno ambayo anaambiwa na yule mama pale.

Kuna hapa na mfuriko wa nyumba ambapo nyumba imeharibika . Pale kuna watu ama wafanyikazi wamekuja kuona ili kuchukua watu wameweza kusaidiwa ambapo bado wako ndani na tena mali zao waweze kusaidika.

Hapa ni Kwa mtaa mtaa ambapa wanatembea wkipepa wamama visa ama dawa zao ya kujanjwa watu hapa Kuna mama ambayo amemkalisha baba moja alfu kujanja mkono wake.

Kumekua na mafuriko ya maji, ambayo maji haya yameleta ama yamekuja hadi makaaji ya hawa watu, hii maji inaweza leta ajali ama kuharibu mali za watu tena inaweza leta maugonjwa mbalimbali.

Hapa huyu mama amekuja kupewa matibabu ama kupewa chanjo hapa hospitali. Hapa amekaa pale kwa kiti kama amefunga mdomo yake. Daktari naye amekuja pale na sindano na amemdunga yeye mkono yake kumpea chanjo.

Hapa kuna dakteri ambaye amevaa koti lake nyeupe. Kando yake kuna mgonjwa ambaye anaweza kuwa amekuja kuangaliliwa tatizo la macho lake. Akiwa amekaa kando ya daktari.

Pale kuna daktari ambaye amevaa koti kaje nyeupe, kando yake kuna mama ambaye huenda ni mgonjwa amekuja pale kuangaliliwa meno, daktari ameweza kufungua mdomo ya ule mama ili aweze kuangalia tatizo lipi kuhusu hiyo meno zake.

Kumekuwa na mfuriko ya nyumba ambayo nyumba imeharibika. Pale kuna watu wameenda ili aweze kuona kile kimetokea. Inaweza kuwa imeharibu ama imeleta ajali kwa watu walikuwa ndani tena imeharibu mali za watu.